Jukwaa ya kidigitali na e-kujifunza imechangia pakubwa katika masomo kwani wanafunzi wanaweza kukuzwa kisaikolojia na kiteknolojia .

Kuna mashine tofauti tofauti ambazo zimetengenezwa ili kusaidia katika jukwaa ya kidijitali na ili kujifunza kama vile tarakilishi na kadhalika.

Mfumo wa kidijitali na E-kujifunza imesambaa mpaka mashinani ili kuwafanya wanafunzi wawe kwa usawa nchini kote.

Kando na kusomea darasani, mfumo wa kidijitali na e-kujifunza , imewawezesha wanafunzi wengi kusomea hata nyumbani.

Jukwaa ya kidijitali na hii kujifunza ni mfumo unaosaidia wanafunzi wengi kote nchini kujua ni nini inaendelea sasa.

Jukwaa ya kidijitali na e-kujifunza imechangia pakubwa katika elimu ya mwanafunzi, kwani hata wanapoajiriwa, wanakuwa na mfunzo wa kutoosha.

Mfumo wa kidijitali na e-kujifunza imewakuza hata watoto wachanga ili kuwa wabunifu popote waendapo na chochote wafanyacho.

Kompyuta ni mojawapo ya mfumo ya kiteknolojia inayotumika na ii kujifunza na jukwaa ya kidijitali katika mashule ya siku hizi.

Mfumo wa kidijitali na hii kujifunza inasaidia kisaikolojia kwani wanafunzi wanaweza kujua kutumia vifaa kama vile kompyuta na simu.

Jukwaa ya kidijitali na e-kujifunza imewakuza wanafunzi wengi na kuwawezesha kusoma kwa bidii, na kupita katika masomo yao.

Mfumo wa kidijitali na e-kujifunza umekuwa wa ubunifi mno kwani wanafunzi wanaweza kufanya vitu kushinda ujuzi wao.

Walimu wanaweza kuwafunza wanafunzi wao, hata kupitia kiteknolojia, kwa kutumia kompyuta. Hii ni mojawapo ya mfumo wa kidijitali.

Mfumo wa kidijitali na e-kujifunza imesaidia wanafunzi wengi kwani hata ukiwa nyumbani mtu anaweza kusoma bila wasiwasi.

Jukwaa la kidijitali na E-learning , imechangia pakubwa, kwani wanafunzi wanaweza kusoma na kuelewa wanachofunzwa, bila wasiwasi wowote.

Jukwaa la hii kujifunza na la kidigitali imewasaidia wanafunzi wengi kwani wanafunzi kwa miaka yao changa wanaweza kutumia kompyuta.

Bau ya kidijitali na E-kujifunza imesaidia wanafunzi wengi kote nchini kwani pia wanaweza kutumia kompyuta kiteknolojia.

Majukwaa ya kidijitali na ee kujifunza yanajumuisha anuwai ya nafasi za mkondoni, zana na mifumo iliyoundwa ili kutoa na kusimamia yaliyomo katika elimu.

Bau ya kidijitali na e-kujifunza yanajumuisha anwai ya nafasi za mkondo. Yanatumia mbinu tofauti tofauti kujifunza mtandaoni.

Mfumo wa kidijitali na hiii kujifunza imewasaidia wanafunzi wengi kutekeleza elimu yao kwa jinsi inavyofaa.

Mfumo wa kidijitali na e kujifunza umechangia pakubwa katika kujifunza kwani mtu anaweza kusomea kokote aliko kwa kutumia teknolojia.

Serikali imeweza kuzingatia ubunifu wa kiteknolojia kwa kutumia bao la kidijitali na hii kujifunza ili wanafunzi wapate masomo hodari.

Teknolojia imekuza elimu ya wanafunzi, kwani hii kujifunza na jukwaa ya kidijitali imeenea kote nchini kuwasaidia wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali.

Kitanda iliyo na sehemu ya juu na chini imesaidia pakubwa katika elimu kwani wanafunzi wanaweza kulala katika sehemu moja kwa pamoja.

Kitanda kinachopendeza na mazingira ya utulivu inasaidia sana katika elimu ya wanafunzi kwani ni mojawapo ya vifaa vya elimu na miundo mbinu.

Wanafunzi waanpopata malezi bora inawasaidai kwa kuwakuza kiakili ili wanaposoma wawe na ubunifu mno.

Uwanja wa neti ya vikapu inawasaidia wanafunzi kuhakikisha kuwa wamefanya zoezi inayotakikana shuleni.

Mazingira yenye utulivu, iliyo na malezi bora, inachangia pakubwa katika kumkuza mwanafunzi yeyote shuleni.

Kiti, meza kilichowekewa mau, feni na taa, kitanda kilichotandikwa vizuri ni mojawapo ya vifaa vya elimu inayowasaidia watoto kusoma vizuri

Kando na masomo, michezo pia hukuza wanafunzi kielimu ndiposa vifaa vya elimu na miundombinu inapaswa kuhifadhiwa kwa usawa.

Vifaa vya elimu na miundombinu, haihusishi madarasa tu, bali pia malezi ya watoto. Inawasaidia kuwakuza kiakili.

Mwanafunzi anapopata malezi bora na elimu ya kunufaisha anaweza kubadili katika elimu yake na kukuza maarifa yake.

Mfumo wa elimu na miundombinu inapotekelezwa usahihi, wanafunzi wanaweza kupata elimu bora bila wasiwasi.

Vifaa vya elimu na miundo mbinu vinapozingatiwa inakuza elimu ya mwanafunzi yoyote na pia kwa kutumia stima ili waweze kusoma.

Ili wanafunzi kuelewa vizuri kile wanachofunzwa mashuleni, wanapaswa pia kuwa na vifaa kama vile vitanda vya kulala vilivyoundwa kwa utaratibu mno.

Wanafunzi wanafurahia darasani, huku wakiwa wamevalia sare za shule, inayo onyesha, usawa kwa kila mwanafunzi.

Jumba hili limejengwa kwa utaratibu mno. Vifaa vya elimu na miundo mbinu vinapotekelezwa kwa njia ya usawa, wanafunzi wanaweza kupata elimu bila wasiwasi wowote.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa usawa kukiwa na malezi bora. Ndani ya chumba kilicho safi, inasaidia sana katika elimu kwa mwanafunzi.

Vifaa vya elimu na miundombinu ikitengenezwa kwa usahihi wanafunzi wanaweza kupata elimu bora bila wasiwasi.

Serikali imehakikisha kuwa vifaa vya elimu na miundombinu vimetengenezwa kwa usawa ili kila mwanafunzi apate kupata elimu yake kwa njia inayofaa.

Ikiwa vifaa vya elimu na miundombinu vinachukuliwa kwa usahihi, wanafunzi wanakusudia kupata masomo mazuri pamoja na mazingira ya utulivu.

Vifaa vya elimu na miundombinu vimewasaidia wanafunzi wengi kwani wanafunzi pia wanaweza kujiunga na michezo kadha wa kadha kama vile basketball na volleyball .

Ikiwa vifaa vya elimu na miundo mbinu vinazingatiwa kwa utaratibu, wanafunzi wanaweza kupata elimu bora na pia kuwa na mazingira ya utaratibu inawawezesha kupita katika masomo yao.

Ikiwa vifaa vya elimu na miundo mbinu inachukuliwa kwa usahihi na kwa wakati unaofaa wanafunzi wanaweza kupata masomo mazuri na wakiwa kwa mazingira bora.

Vijumba vidogo vidogo, vilivyotengenezwa kwa usahihi, pia ni aina mojawapo, ya vifaa vya elimu na miundombinu, inayotumika kuwasaidia wanafunzi kwa elimu yao.

Wanafunzi wanapopata malezi bora, na usingizi wa kutosha, inawasaidia kiakili na kueneza masomo yao kwa jinsi inavyofaa.

Madawati pia ni mojawapo ya vifaa vya elimu na miundombinu inayotumika shuleni kwa wanafunzi. Madawati haya ya samawati yametengenezwa hili kuonyesha usawa kwa wanafunzi.

Elimu ya kisekondari inawakuza wanafunzi katika hali yao ya ujana, si tu katika hali ya masomo bali pia katika michezo.

Elimu ya kisekondari ni mfumo wa elimu ambayo hutokea katika kipindi cha pili ambayo huhusiana na wanafunzi katika ujana wao.

Mwanafunzi anafwatilia mwalimu wake, kwa ishara anayomwonyesha, ilikuweza kujua ni nini anamfunza darasani.

Mtoto anapojulikana kuwa mlemavu akiwa mchanga, anapaswa kupelekwa kwenye elimu maalum ya mahitaji ili aweze kusaidika mapema.

Masomo tofautitofauti ya kiteknolojia huwekwa kwenye kompyuta ili wanafunzi waweze kusoma na kujikimu kuimarika katika masomo yao.

Kompyuta pia imekuwa ya maana sana katika elimu ya maalum ya mahitaji kwani wanafunzi wanaweza kusoma kiteknolojia bila shida yoyote.

Watoto wamekaa kwenye meza wakiwa na mwalimu wao, huku wanacheza na vifaa vilivyo na rangi tofautitofauti inayowasaidia kuwa kuza kiakili.

Mtoto hata awe mchanga aje, anapaswa kufundishwa, kwani elimu maaluma ya mahitaji sio ya wanafunzi wakubwa pekee bali watoto wadogo pia.

Wanafunzi walio na ulemavu hufunzwa kwa njia tofauti tofauti ili waweze kuelewa kike kinachoendelea katika masomo.

Elimu maalum ya mahitaji ni elimu ambayo husaidia watu kwa umri zote bali sio tu watoto wachanga pia watu wazima.

Mwanfunzi aliyevalia nguo ya mistari yenye rangi ya samawati, kijivu, nyeusi na nyeupe ana furaha mno anapopata masomo yake.

Walimu wanaofunza elimu maalum ya mahitaji wanapaswa kuelewa wanafunzi wao kwa usahihi bali sio kuwakelelesha.

Mwanafunzi amevali shati yenye ya rangi ya buluu, anafunzwa na mwalimu wake kwa kuwa anahitaji elimu maalum ya mahitaji.

Elimu maalumu ya mahitaji, inayowasaidia wanafunzi walio na ulemavu, imechangia pakubwa, kwani wanaweza kununuliwa vifaa inayowasaidia kiakili.

Mwanafunzi anaweza kupata elimu maalum ya mahitaji anapo enda shuleni na kutofautisha rangi mbalimbali.

Elimu maalum ya mahitaji imewawezesha wale walio na ulemavu kuhisi upendo kwa kufunzwa vitu ambavyo hawakuwa wanajua.

Mwalimu anawafunza wanafunzi wake, kwa kutumia ishara na kuchora ubaoni ili waweze kuelewa anachofunza.

Mwanafunzi anaweza kuhesabu nambari kutumia vidole vyake. Mwalimu naye ana furaha mno kwani elimu maalum ya mahitaji imemsaidia mwanafunzi huyo.

Wanafunzi hawa, wakiwa wamekaa kwa pamoja, huku wakiwa na vifaa vya kucheza. Mwalimu wao pia anawafurahisha kwa upendo, kwa elimu yao maalum ya mahitaji.

Elimu maalum ya mahitaji inajumuisha mafundisho ya kibinafsi , vifaa vilivyo badilishwa na mifumo ya msaada ili kuhakikisha wanafunzi wenye ulemavu wanaweza kushiriki na kufanikiwa katika masomo yao.

Elimu maalum ya mahitaji pia inajulikana kama elimu maalum. Inahusu njia iliyoundwa ya elimu ili kushughulikia wanafunzi wenye ulemavu na changamoto zingine.

Nchini, wanafunzi walio na ulemavu, kama vile viziwi, vipofu, wale wanaotumia gari la magurudumu na kadhalika, wanapopewa huduma bora, wao huhisi upendo.

Wanafunzi, wengine wakiwa kwa kiti cha magurudumu, wengine wakiwa na shida ya macho, wengine viziwi, wote wanapata elimu maalum ya mahitaji.

Elimu maalum ya mahitajibimewajibika sana kwani wanafunzi walio walemavu wanaweza kupata vifaa wanavyo tumia ili kuwasaidia kwa masomo.

Mwanafunzi huyu, akiwa na mwalimu wake, ana furaha. Kwani, anaweza kujifunza kama watoto wengine. Hii ndiyo maana, ya elimu maalumu, ya mahitaji.

Wanafunzi walemavu wanapopewa elimu maalum ya mahitaji, pia wanapewa vifaa vya elimu na miundo mbinu vilivyo vya kisasa ili wasome kiteknolojia.

Watoto walemavu wanapopewa masomo maalum ya mahitaji, pia wanahisi kuwa na upendo kwa walimu wao na watu wanaowazingira.

Serikali imewajibika kwa kuwezesha wanafunzi walemavu kupata masomo maalum ya mahitaji ili waweze kusoma kama wanafunzi wengine.

Ni vigumu kuwafundisha wanafunzi walio sawa na wale waliolemaa. Ndiposa elimu maalum ya mahitaji ilianzishwa ili kuwasaidia wale waliolemaa.

Mwanafunzi mlemavu anaweza kupata upendo kupitia elimu maalum ya mahitaji. Anapoona mwalimu anamshughulikia kwa njia inayofaa kama wanafunzi wengine.

Wanafunzi walemavu huwa na shida tofauti tofauti. Utapata mwingine ana shida ya macho, mwingine ni kiziwi au pia amelemaa.